Mtu ameketi kwenye kiti akiwa anatoa damu na mkono wake umelazwa kwenye sehemu maalum ya kutoa damu. Damu inaonekana ikitoka kwenye mkono wake kupitia kwenye mrija na kuingia kwenye mfuko wa kuhifadhia damu uliowekwa kwenye kiti kidogo karibu naye.

Timu ya wataalamu wa afya wanaonekana kuwa madaktari na wauguzi wakiwa wamevalia mavazi ya upasuaji ya rangi ya kijani. Wamekusanyika wakiwa wamemzunguka mgonjwa ambaye amelazwa kwenye meza ya upasuaji ingawa mgonjwa mwenyewe haonekani wazi.

Mgonjwa amelala kitandani hospitalini. Amefunikwa na blanketi jekundu na jeusi. Mtaalam wa afya aliyevaa nguo nyeupe na glovu anaonekana akimhudumia. Chumba kina kuta za rangi ya samawati na vifaa vya matibabu. Inaonekana kama hali ya matibabu inahitaji uangalizi.

Watu wawili ambao wanaweza kuwa mama na mtoto kutokana na muonekano wao. Wanaonekana wameketi kwenye kitanda kilichofunikwa na neti ya mbu ya rangi ya samawati. Mama amevaa kofia nyeupe na shati jeupe, huku mtoto amevaa nguo nyeupe. Kitanda kina blanketi yenye muundo wa rangi mbali mbali. Mandhari inaonekana kuwa ndani ya nyumba yenye mwanga hafifu.

Watu kadhaa wamesimama mbele ya gari lilio andikwa Amref Health Africa na Astrazeneca wawili kati yao wanakata utepe wa njano. Wanaonekana kuwa katikata hafla uzinduzi au kukabidhi gari hilo. Watu wengine wamesimama pembeni wakishuhudia tukio hilo.

Mwanamke aliyevaa barakoa anaonekana akishikilia chupi na kitambaa cheupe. Wasichana wawili wadogo wamevaa sare za shule za kijani wameketi kwenye viti vya plastiki nyuma yake na wao pia wakishikilia chupi. Mandhari inaonyesha eneo la wazi lenye nyasi na uzio kwa mbali.

Watu wengi wamekusanyika kwenye eneo la huduma za afya au kliniki ya nje kuna meza zilizo jaa dawa na vifaa vya matibabu. Watu wanaonekana wakipata huduma na baadhi yao wamekaa kwenye viti vya plastiki bango linaonekana nyuma likiwa na ujumbe unaohusiana na afya.

Daktari wa meno anaonekana akimchuguza mgonjwa. Daktari ambaye anaonekana kuwa mwanaume amevaa koti jeupe la daktari na barakoa. Mgonjwa ambaye anaonekana kuwa mwanaume mwenye ngozi nyeusi ameketi kwenye kiti cha meno huku daktari akitumia vifaa kuchuguza meno yake.

Daktari wa meno amevaa sare za samawati na glavu nyeupe akifanya kazi kwenye meno ya mgonjwa. Mgonjwa amelala kwenye kiti cha meno huku mdomo wake ukiwa wazi. Daktari anatumia vifaa vya meno na mwanga unaangaza ndani ya mdomo wa mgonjwa.

Meno ya mtu kabla na baada ya kusafishwa yanaonekana. Meno ya juu yanaonekana na rangi ya manjano na madoa. Meno ya chini yanaonekana meupe na masafi baada ya matibabu. Hii inaweza kuwa matokeo ya kusafisha meno katika kliniki ya meno.

Meno ya mtu yanaonekana kabla na baada ya kusafishwa. Upande wa kushoto unaonyesha meno yakiwa na rangi ya manjano na uchafu. Upande wa kulia unaonyesha meno yaliyosafi na meupe baada ya kusafishwa na bado kuna rangi ya kijani kibichi kwenye ufizi, labda kuotokana na dawa au rangi iliyotumika wakati wa kusafisha. Utofauti kati ya pande mbili ni dhahiri.

Daktari wa meno aliyevaa barakoa na glavu za samawati anaonekana akishikilia mfano wa meno. Mfano unaonyesha jinsi implant ya meno inavyowekwa kwenye mfupa wa tyre na jinsi meno bandia yanavyounganishwa nayo.

Kioo cha meno kinaonyesha jino la chini likiwa na tundu jeusi. Ishara ya kuoza kwa meno. Meno mengine meupe na fizi za rangi ya waridi zinaonekana karibu. Ulimi pia unaweza kuonekana chini. Mwanga unaangaza kutoka upande ukiangazia ya meno.

Mtu mwenye ngozi nyeusi anaonekana akisafisha meno yake kwa kutumia kijiti cha mswaki. Kijiti hicho kinaonekana kuwa na nyuzi laini kwenye ncha yake. Mtu huyo anatabasamu kidogo ,akionyesha meno yake meupe.

Meno ya juu yanaonekana yakiwa na matundu au mapengo makubwa. Rangi ya meno ni nyeupe lakini kuna rangi nyekundu ya fizi inayoonekana. Hii inaweza kuwa picha ya meno yaliyoharibika au yaliyofanyiwa matibabu.

Ndani ya chumba kinachoonekana kama kliniki ya meno. Watu wawili wamevaa mavazi ya matibabu na vifaa vya kujikinga wanamhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha meno. Daktari au msaidizi amesimama karibu na mgonjwa akifanya kazi kwenye kinywa chake kwa kutumia vifaa vya meno.

Mtu amefungua mdomo wake huku meno yake yakisafishwa na kifaa kinachoshikiliwa na mtu aliyevaa glavu ya samawati. Kifaa hicho kinaonekana kinazunguka na kusafisha uso wa meno. Meno yanaonekana meupe na safi. Hii inaweza kuwa sehemu ya usafi wa meno unaofanywa na daktari.

Mwanume mwenye ngozi nyeusi, anaonekana akitumia kijiti cha kusafisha meno. Anaonekana akisugua meno yake kwa kijiti hicho huku akitabasamu kidogo. Kijiti kinaonekana kuwa cha mimea au mti. Hii ni njia asili ya kusafisha meno inayotumika katika baadhi ya tamaduni.

Eneo lililojaa maji labda kutokana na mafuriko. Watu wengi wanaonekana wakiwa wamekusanyika, wengine wakiwa wamekaa juu ya ukuta. Mwanamke mmoja anaonekana akimsaidia mtoto kuvuka maji. Mandhari inaonyesha nyumba na majengo mengine yaliyoathiriwa na maji.

Mtu anaonekana akitembea ndani ya maji yaliyojaa mafuriko. Maji yana rangi ya kahawia na yanaonekana kuwa yamejaa uchafu. Nyumba duni zinaonekana nyuma na nguo zimeanikwa nje.

Kundi la watu, uwezekano mkubwa wanajeshi wakiendesha pikipiki. Mmoja ni mwendeshaji mwingine ameshikilia silaha. Wote wamevalia sare za kijeshi na wanaonekana kuwa katika eneo la wazi.

Maji yamejaa mitaani na yanaonekana kuwa yamefika hadi kwenye nyumba. Watu wazima kadhaa wanaonekana wakitembea kwenye maji hayo, wengine wakiwa wamefika karibu na majengo. Mwanamke mmoja anaonekana mbele akitembea kwenye maji yaliyofika karibu na magoti yake.

Kuna lori la kampuni ya United Parcel Service, UPS . Lori hii limeandikwa ujumbe wa Delivering Humanitarian Relief , kumaanisha inatoa msaada wa kibinadamu. Lori linaonekana kuwa sehemu ya msafara wa magari. Eneo linalozunguka lori linaonekana kama barabara.

Picha inaonyesha hali mbaya ya mafuriko katika eneo linaloonekana kuwa duni la makazi. Watu wamekwama ndani ya maji yaliyofurika mitaani na hata juu ya paa za nyumba zilizoezekwa Kwa mabati. Mtu mmoja anaonekana kutumia mashua ndogo kujaribu kupita kwenye maji hayo.

Shamba kubwa la majani ya chai linaonekana likiwa limeenea hadi upeo wa macho. Majani ni rangi ya kijani kibichi na yanaonekana kuwa yameshonwa kwa ustadi. Anga limejaa rangi ya machungwa na zambarau huku jua likichomoza au likitua.

Chumba kinacho onekana kuwa wadi ya hospitali. Kuna vitanda kadhaa vya wagonjwa vilivyo na magodoro ya kijani na sehemu za rangi ya samawati. Pia kuna vifaa vingine vya matibabu kama vile mashine na taa. Kuna mabango yenye maandishi Mozzart Bet supporting our health care facilities ndani ya chumba.

Seti ya kwanza inaonyesha vifaa vya upasuaji kumi na moja vilivyopangwa kwenye kitambaa jekundu, ikiwa ni pamoja na vyombo vya chuma vinavyotumika wakati wa kujifungua. Seti ya pili ina vifaa kumi na nane, pia vimepangwa kwenye kitambaa jekundu na inaonekana kuwa na vifaa vya upasuaji tofauti pamoja na kifaa kimoja kikubwa chenye sehemu za plastiki na chuma.

Mikono miwili iliyovalia glavu nyeupe za matibabu inashikilia pamba laini. Mtu amevaa labda sare ya matibabu yenye mikono mirefu myeupe na sehemu nyekundu. Kuna meza ndogo ya samawati yenye vifaa mbalimbali vya kimatibabu juu yake.

Chupa kubwa ya plastiki nyeupe imeandikwa Diarim Surgical Spirit kwa herufi kubwa. Inaeleza kuwa ni spirit ya huduma ya kwanza na upasuaji. Maagizo ya kuhifadhi yameandikwa chini, yakishauri kuhifadhiwa mahali pakavu na baridi mbali na watoto. Kiasi kilichoandikwa ni lita tano.

Mguu wa mtu umezungukwa na chuma na vifaa vya matibabu. Miguu unaonekana umevunjika au umejeruhiwa vibaya na unahitaji msaada wa matibabu. Mgonjwa amelazwa kwenye kitanda cha hospitali. Hali inaonekana kuwa mbaya na inahitaji uangalizi wa haraka.

Darubini inaonekana juu ya meza nyeupe karibu na vifaa vingine vya maabara. Kuna vifaa vingine vya maabara kama vile mashine. Dirisha linaonekana upande wa kushoto. Hii inaweza kuwa ilipigwa katika maabara ya matibabu.

Juu ya meza kunaoneka vifaa mbalimbali vya matibabu. Kuna sindano nyingi zilivyofungwa kwenye vifurushi vyao pamoja na chupa ndogo ya dawa. Vifaa hivi vinaweza kuwa vinatayarishwa kwa ajili ya matumizi ya kimatibabu.

Jicho la mtu limefungwa na kidole kimoja kinavuta chini kope la juu. Mtu huyu anaonekana kuwa na ngozi nyeusi. Kuna tone la maji au machozi kwenye kope la chini, inaweza kuwa mtu anapatiwa uchunguzi wa jicho au anaonyesha hisia flani.

Juu ya meza ya mbao kuna kompyuta iliyo na skrini inayoonyesha picha ya mfumo wa mkojo. Karibu na kompyuta kuna vifaa mbalimbali vya matibabu, kama vile mirija ya damu yenye vifuniko vya rangi tofauti, pamba na chupa ya dawa ya kusafisha mkono. Pia kuna chombo cha manjano chenye alama ya tahadhari kwa ajili ya vitu vyenye ncha kali.

Miguu ya mtu imefungwa kwa minyororo mikubwa ya chuma na kufuli. Mtu huyo amevaa suruali yenye muundo wa muraba na viatu vya plastiki vya rangi ya samawati. Minyororo hiyo inaonekana kuwa mzito na unazuia uhuru wa harakati.

Mchoro unaoonyesha mwanamke ameketi kwenye kiti akiwa ameinama juu ya dawati. Anaoneana amechoka sana au amefadhaika. Kuna kompyuta mpakato na kikombe cha kahawa au chai kwenye dawati. Mandhari ina rangi tulivu labda ikionyesha hisia za uchovu au kukata tamaa.

Kopo la dawa la rangi ya kahawia lina lebo nyeupe yenye maandishi ya rangi mbalimbali. Kuna madai kwamba dawa hii husaida kujenga mifupa imara na kuzuia Osteoporosis.

Watoto wawili ambao wanaweza kuwa na asili ya kiafrika kutokana na mwonekano wao, wakinawa mikono kwenye kituo cha kunawa mikono cha umma. Kituo hicho kina rangi ya kijani na samawati na kina matangi ya maji. Watoto wote wamevaa barakoa usoni. Watu wengine na shughuli za mitaani zinaonekana nyuma yao.

Mwanamke amelala kitandani hosipitalini akiwa amevaa kofia nyekundu na barakoa ya samawati, muuguzi aliyevaa sare nyeupe na samawati anonekana akimufariji kwa kumshika mikono yake kwa upole.

Msichana mdogo anaonekana akipokea chanjo kwenye mkono wake wa kushoto kutoka kwa mtu aliyevaa glavu na barakoa. Msichana ana tabasamu usoni. Mandhari inaonyesha mazingira ya nje yenye majengo kwa mbali. Hii inaweza kuwa kampeni ya chanjo inayoendeshwa na mashirika.

Mama hospitalini akimshikilia kwa upendo mtoto wake mchanga ambaye amevikwa blanketi na amevaa kofia ndogo kichwani. Mtoto anaonekana amelala ama ametulia. Mama anaonekana amevaa gauni la hospitali la ngari ya waridi na kofia ya rangi ya buluu kwenye nywele zake.

Mfanyakazi wa afya aliyevaa vazi kamili la kujikinga akimpima mtoto ambaye anaonekana kuwa na asili ya Kiafrika kwa kutumia swab ya pua. Mtoto amevaa barakoa chini ya kidevu chake na ameegemeza kichwa chake nyuma. Mchakato huu unaonekana kuwa sehemu ya uchunguzi wa kiafya au upimaji wa virusi.

Kuna mhudumu ambaye anaonekana kuwa mwanamke mwenye asili ya kiafrika. Anamchoma mtoto mdogo sindano mdomoni. Mtoto amevaa nguo za rangi nyekundu na nyeupe. Mtu mwingine, ambaye anaonekana pia kuwa na asili ya kiafrika, amesimama karibu akiangalia. Mandhari yanaweza kuwa ya kliniki au kituo cha Afya.

Mguu wa mtu unaonekana umevimba, hasaa eneo la kifundo cha mguu. Ngozi inaonekana kuwa na rangi isiyo ya kawaida, ikiwa na sehemu za samawati au zambarau karibu na kisigino, labda kutokana na jeraha au kuvimba.

Mwanaume mwenye ngozi nyeusi akiwa amejifunga mkono mmoja kwa kamba au nguo. Anaonekana kuwa anashiriki katika mchezo au mapigano ya kitamaduni. Kuna umati wa watu nyuma yake wakiangalia. Mwanaume mwingine anaonekana nyuma yake pia akijiandaa.

Wachezaji wa raga wanashindana vikali uwanjani. Mchezaji mmoja amemshika mpinzani wake kwa miguu. Refa mwenye jezi ua njano anaangalia tukio kwa karibu. Inaonekana kama mchezo mkali unaendelea pale uwanjani.

Shamba la mahindi lenye mimea imesimama wima na ina majani marefu ya kijani. Baadhi ya mimea inaonekana kuwa na vichwa vya mahindi ambavyo bado havijaiva. Anga ni la samawati na kuna mawingu machache, ikionyesha hali ya hewa nzuri.

Shamba dogo linaonekana lililopandwa na mimea ya vitunguu. Mimea hii ina majani marefu miembamba ya kijani kibichi. Udongo unaonekana kuwa umeandaliwa vizuri kwa kilimo. Mimea mingine midogo inaonekana ikichipuka karibu na vitunguu.

Mti umejaa matunda ya kijani kibichi yaliyofichwa kati ya majani mengi, matawi ya mti yanaelekea upande zote, mwanga wa jua unaangaza kupita ya majani, inaonekana kama mti wa mapera au aina nyingine ya mti wa matunda.

Mmea mrefu unaweza kuwa aina ya miwa au nyasi nyingine kama vile lemon grass unaonekana. Majani yake ni marefu na membamba yakiwa yameelekea juu. Mandhari inaonyesha mimea mingine ya kijani kibichi na miti iliyofunikwa na mwanga wa jua.

Mimea kadhaa ya kijani kibichi inaonekana ikikuwa karibu na ukuta au uso wa udongo. Majani yana umbo la mviringo na yana meno madogo pembezoni. Baadhi ya mimea ina maua madogo meupe au ya rangi ya zambarau.

Mmea wenye majani mengi ya kijani kibichi. Majani yanaonekana kuwa mapana na yana mishipa inayoonekana vizuri. Mmea huu unaweza kuwa aina ya mboga au mmea wa pori. Kutokana na majani yake unaweza kufanana na mmea wa bitter leaf .